Hili ni duka la kuuza vifaa vya urembo vya kina dada. Pia kuna mavazi ambayo yanauzwa humu. Kuna shanga, kuna kofia na pia kuna mikoba. Sakafu ya duka hii imejengwa kwa kutumia vigae nyeupe.

Hili ni duka la mavazi limeandikwa mrp kuna aina mbali mbali ya mavazi ambayo yako humu kuna mahali ambayo imeandikwa bei ya mavazi hayo imeandikwa 900.

Hili ni duka la kuuza mavazi. Kuna aina mbalimbali za wanadada ambazo zimepangwa huru. Sakafu ya duka hii imejengwa kwa kutumia viga vieupe. Humu ndani kuna mwangaza wa kutosha na kuta zimepangwa rangi.

Hili ni duka la mavazi. Hapa mbele kuna suruali ambazo zimepangwa juu ya meza. suruali hizo zinauzwa kwa punguzo ya asilimia arobaini. Kwa umbali kuna shati ambazo zimepangwa kwenye rafu. Shati hizo zinauzwa kwa punguzo ya asilimia hamsini na tano.

Hili ni duka la kuuza mavazi. Kuna aina mbalimbali za mavazi ambazo ziko humu. Paa limerembeshwa na limepakwa rangi ambayo ni ya waridi na sehemu nyingine imepangwa rangi nyeupe. Sakafu nayo imejengwa kwa kutumia vigae.

Hili ni duka la mavazi, sakafu lake imejengwa kwa kutumia vigae. Hapa mbele kuna meza ambayo ina rangi nyeusi kuna aina mbali mbali ya mavazi ambavyo vimepangwa kwenye rafu, kwenye paa kuna taa ambazo zinawaka humu ndani kuna mwangaza wa kutosha.

Hili ni duka la mavazi ya Think Twice. Kuna aina mbalimbali za mavazi ambazo zinauzwa humu. Kuna watu ambao wanakagua bidhaa hizo ili waweze kununua. Sakafu ya duka hii imejengwa kwa kutumia vigae yenye rangi ya kijivu.

Hili ni duka la viatu. Kuna viatu vingi vya wanaume ambavyo vimepangwa kwenye rafu. Viatu hivi vina rangi vya aina tofauti. Mlango wa duka hili imepakwa rangi ya blue na sakafu imejengwa kwa vigae nyeupe. Rafu pia imepakwa rangi nyeupe.

Hili ni duka la mavazi, kuna aina mbalimbali za mavazi ambazo zimepangwa kwenye rafu. Juu ya rafu hizo kuna mikoba ambazo zimepangwa. Kuna mwangaza wa kutosha humu. Kuna sehemu ambayo imepakwa rangi ya manjano na nyeupe. Sakafu imejengwa kwa kutumia vigae.

Hili ni duka la mavazi. Kwenye meza kuna shati ambazo zimepangwa na kando yake kuna mahali ambapo pameandikwa kuwa nguo hizi zinauzwa kwa punguzo ya asilimia arubaini. Kwa umbali kuna nguo zingine.

Hili ni duka la mavazi lenye mpangilio mzuri. Baadhi ya nguo zimepangwa kwenye rafu huku zingine zikiwa zimetundikwa ukutani. Mavazi ni ya aina mbalimbali, na eneo lote limejaa mwangaza wa kutosha. Sakafu imesakafiwa kwa vigaya.

Hili ni duka la kuuza mavazi, kuna shati ambavyo bado havijatolewa kwenye makaratasi na kuna nguo ambayo imewekwa kwenye rafu. Sakafu ya duka hili imejengwa kwa kutumia vigae nyeupe, kwa umbali kidogo kunaonekana kukiwa na giza.

Hili ni duka la mavazi, linajulikana kama Woolworths kuta zake zimejengwa kwa kutumia glasi. Mtu aliye nje anaweza kuona kile ambacho kinauzwa ndani kulingana na vile ukuta vile ilivyojengwa. Mlango ni wazi na kwenye paa kuna taa ambazo zinawaka.

Hili ni duka la mavazi. Kuna sanamu mbili ambavyo vimevalishwa, nguo ya rangi nyeupe. Kuna aina mbalimbali ya bidhaa humu ndani. Kuna viatu ambavyo vimepangwa kwenye rafu. Kwa umbali, kuna kofia ambazo zimepangwa.

Hili ni duka la kuuza mikoba za kina dada, kwenye rafu kuna mikoba za aina mbali mbali ambavyo vimepangwa humo, kuna vile ambavyo ni vidogo na vingine ni vikubwa. Ukuta umepakwa rangi nyeupe na sakafu imejengwa kwa kutumia vigae nyeupe.

Hili ni duka la mavazi linajulikana kama Budget Wear, kuna mavazi ambayo yamepangwa inje ya duka hili na kuna mhudumu mmoja ambaye ana shawishisi watu waingie ndani, kuna mlinzi ambaye amesimama mlangoni. Kando ya duka hilo kuna duka nyingine ambayo ime andikwa Live Hair Salon.

Hili ni duka la mavazi. Sakafu yake imejengwa kwa kutumia vigae nyeusi. Ndani ya duka hili ,kuna kiti kimoja ambacho ni nyeusi, kuna nguo za aina mbali mbali ambazo zimewekwa kwenye rafu. Kwenye paa kuna taa ambazo zinawaka.

Hili ni duka la mavazi. Kuna aina mbalimbali za mavazi ambayo yanauzwa humu. Kuna mavazi ya watoto na zile ambazo ni za watu wakubwa. Kwenye paa, kuna mataa ambayo yanawaka.

Hili ni duka la mavazi. Kuna aina mbalimbali za mavazi ambazo zinauzwa humu. Kuna shati na pia kuna suruali. Kuna mtu ambaye anasongesha shati moja ambayo imeanikwa. Sakafu ya duka hii imejengwa kwa kutumia vigae.

Hili ni duka la kuuza mavazi. Mavazi ambayo yako humu ni mavazi ya wanaume. Kuna suti na kuna nguo ambazo si suti. Pia kuna viatu. Paa limepakwa rangi nyeupe na kuna taa ambazo zinawaka.

Hii ni soko ya kuuza mavazi. Kuna fulana ambazo zimeanikwa. Chini kuna mavazi ambayo yametandikwa. kwa umbali kuna miti ambazo zinaonekana. Jua linawaka na kuna mwangaza wa kutosha.

Hili ni duka la kuuza mavazi. Kuna aina mbalimbali ya mavazi humu. Kuna koti na pia kuna shati. Sakafu ya duka hili limejengwa kwa kutumia vigae nyeupe. Paa limepakwa rangi nyeupe na kuna mahali ambapo ina rangi ya zambarau.

Hii ni duka ya mavazi. Kuna mavazi ambayo yamewekwa kwenye rafu. Kuna aina mbalimbali za bidhaa ambazo zimepangwa. Sakafu imejengwa kwa kutumia vigae. Kuna nguo moja ambayo ni ya rangi ya manjano.

Hili ni duka la mavazi. Kuna aina mbalimbali za mavazi ambayo yako humu. Kuna mavazi ambayo yamepangwa juu ya meza. Mengine yamepangwa kwenye rafu . Mavazi haya yanauzwa kwa punguzo ya asilimia arobaine.

Hili ni duka la kuuza mavazi,, sakafu yake imejengwa kwa kutumia vigae nyeupe. Kuta imejengwa kwa kutumia vioo ili watu waweze kuona kile ambacho kinauzwa humo ndani. Kuna mwangaza wa kutosha huko kwenye duka.

Hii ni duka ya kuuza mavazi. Kwenye ukuta umeandikwa Idhira. Kuta zimepakwa rangi nyeupe. Kuna watu wawili ambao wanaonekana wakijadiliana. Sakafu imejengwa kwa kutumia vigae. Kuna aina mbalimbali ya mavazi humu ndani.

Hili ni duka la kuuza mavazi. Mavazi ambayo yako humu hayaonekani vizuri kutokana na ubora wa picha. Sakafu limejengwa kwa kutumia vigae nyeupe. Humu ndani kuna mwangaza wa kutosha na kuna taa ambazo zinawaka.

Hili ni duka la kuuza mavazi. Kuna aina mbalimbali za mavazi. Mavazi mengine bado yako kwenye makaratasi. Duka hili limejengwa kwa kutumia vigae nyeupe. Kuna mwangaza wa kutosha humu ndani. Kuna taa ambazo zinawaka kwenye paa.

Hii ni duka ya mavazi. Sakafu yake imejengwa kwa kutumia vigae nyeupe. Kwenye paa, hakuna mwangaza wa kutosha. Humu ndani kuna aina mbalimbali ya bidhaa kama vile nguo na viatu.

Hili ni gari ya aina ya Volkswagen , lina rangi nyeupe. Linaendeshwa kwenye barabara. Nyuma yake kuna miti ambazo zimepandwa. Hali ya angani ni tulivu na jua linawaka. Hakuna mawingu.

Gari hili nyeupe limeengeshwa kando ya barabara. Lina rangi nyeupe. Kuna nyaya za stima ambazo zinapita juu ya gari hilo. Kwa umbali, kuna miti ambazo zimepandwa. Hali ya anga ni tulivu, na mawingu ni machache.

Kuna magari ambayo yameegeshwa kwenye uwanja, kuna magari madogo na gari moja ya matatu. Hapa mbele kuna gari moja ndogo ambayo ina rangi nyeusi. Hali ya anga inaonekana ikiwatulivu na jua linawaka.

Hili ni soko la kuuza magari. Kuna magari mengi ambayo yako humu. Magari hayo ni madogo na yana rangi nyeusi. Gari iliyo huku mbele ni ya aina ya subaru. Nyuma yake kuna jengo ambayo imejengwa kwa kutumia mawe.

Hapa mbele, kuna gari moja ya aina ya Mercedes Benz. Ina rangi nyeusi . Kando yake, kuna magari mengine . Magari hayo yana rangi ya aina tofauti tofauti. Kuna gari moja ambayo inaonekana kwa umbali ina rangi nyeupe.

Hili ni soko la kuuza magari. Ni ya kampuni ya Hyundai. Kuna magari za aina tofauti tofauti ambazo zimepangwa humu. Gari ya kwanza ina rangi nyeusi, ya Lili ni ya rangi nyeupe. Kuna mtu ambaye amesimama katikati ya magari.

Hili ni soko la magari. Gari iliyo mbele ina rangi nyeusi. Ni ya aina ya Subaru. Kuna magari mengine ambayo yako nyuma ya gari hilo na kuna jengo ambayo inaonekana na imezuiliwa kwa kutumia ua ambao imejengwa na mawe.

Gari hili ndogo lenye rangi ya kijivu limeegeshwa karibu na kituo cha kuweka mafuta. Nyuma yake kuna gari lingine ndogo ambayo ina rangi ya kijivu. Kuna gari ambayo ina wekwa mafuta. Kuna watu ambao wanatembea tembea na kwa umbali kuna Lori nyeupe.

Lori hili nyekundu linatumika kusafirisha magari ambayo yanapelekwa kwenda kuuzwa. Magari haya yana rangi aina mbalimbali. Kuna moja ya kijani, nyingine ya kijivu, kuna nyeupe na kuna nyeusi. Nyuma yao kuna miti.

Hii ni soko ya kuuza magari. Kuna magari mengi madogo ambayo yamepangwa humu. Kina gari lina rangi tofauti. Iliyoko mbele ina rangi nyeupe halafu inafuatiliwa na iliyo na rangi nyekundu. Iliyo kando ya rangi nyekundu ina rangi nyeusi.

Hili ni soko la magari. Kuna watu watatu ambao wamesimama mbele ya magari .Magari hayo yana rangi tofauti tofauti. Kuna mawili ambao yanaonekana kuwa ni nyekundu. Watu hao watatu ambao wamesimama wawili ni wa kiume mmoja ni wa kike.

Hili ni soko la gari linajulikana kama Cargojet. Mbele ya soko hili kuna gari moja ndogo enye rangi nyeusiambayo imesimamishwa. Inaonekana kuwa kuna giza kwa sababu hakuna mwangaza wa kutosha na stima zinawaka.

Hili ni soko la magari. Kuna aina mbalimbali za magari ambazo ziko humu. Magari hayo ni zaidi ya mia tatu. Kuna magari ambazo zina rangi nyeupe, zingine ni nyeusi, zingine ni ya rangi ya hudhurungi.

Kuna gari moja ambayo ina rangi nyeupe imeegeshwa huku mbele. Nyuma ya ua ambao umetengenezwa kwa kutumia chuma, kuna gari nyingine ambayo ina rangi nyeusi imeegeshwa. Jua linaonekana likiwa lina waka.

Hali ya anga ni tulivu, kuna mawingu meupe machache. Mbele ya jengo moja ambayo imeandikwa Hill Court, kuna gari moja ambayo imepakwa rangi nyeupe limeegeshwa nje.

Gari hili ndogo ni la rangi ya manjano. Limeegeshwa kando ya ukuta ambao umejengwa kwa kutumia mawe. Nambari ya usajili ya gari hili ni KPF 200.

Kuna gari ambayo imeegeshwa kwenye uwanja, nyuma ya gari hilo kuna mtu mmoja ambaye amevalia kofia na amesimama. Kwa umbali kidogo kuna miti ambayo imepandwa. Hali ya anga ni tulivu na jua limengaa.

Gari hili nyeupe limeegeshwa kando ya barabara. Hali ya anga ni tulivu na kuna mawingu machache. Jua linaonekana likiwa limewaka. Kuna nyaya za stima ambazo zinapita juu.

Gari hili ni ya rangi ya kijani. Limeegeshwa kando ya barabara. Kwa umbali kuna ukuta ambao umejengwa kwa kutumia matofali. Nambari ya usajili ya gari hili ni KEB 974.

Hali ya anga ni tulivu na hakuna mawingu. Kwenye uwanja kuna gari moja ambalo limeegeshwa. Nyuma ya gari hilo kuna mtu mmoja ambaye amevalia kofia amesimama kando ya gari hilo. Kuna miti ambazo pia zimepandwa kwa umbali.

Hili ni soko ya vyakula. Soko hili lina ndizi mingi ambazo zinauzwa kwenye vibanda. Kuna wauzaji ambao wameketi kando ya vibanda hivyo na kuna wanunuzi ambao wanatembea wakinunua bidhaa hizo. Kwa umbali kuna watu wengi ambao wamekusanyika.

Hili ni soko. Kuna aina mbalimbali ya vyakula ambavyo vinauzwa humu. Kuna wahudumu ambao wamevalia sare wamesimama kando ya vibanda vyao na kuna wanunuzi ambao wananunua. Humu ndani kuna mwangaza wa kutosha.

Hili ni soko. Vibanda vimezuiliwa kwa kutumia mwavuli. Kuna wanunuzi ambao wanatembea tembea na wauzaji wanauza bidhaa zao wakiwa wameketi kwenye vibanda vyao. Mwavuli hivyo vina rangi vya aina tofauti tofauti.

Hili ni soko. Kuna aina mbalimbali za bidhaa ambazo zinauzwa humu ndani. Kuna mtu mmoja ambaye ameketi kwenye kibanda kimoja na kuna mama aliye kando yake. Amevalia nguo nyeusi. Kwa umbali, kuna watu ambao wananunua bidhaa.

Kuna magari ambazo ziko kwenye barabara kuna basi mbili ambazo zinatumika katika kusafirisha abiria. Zimepakwa rangi ya manjano na kijani kuna gari moja ndogo ambayo ina rangi nyeusi kuna watu ambao wamesimama kwa umbali.

Hili ni soko. Sokoni humu kunauzwa aina mbalimbali za bidhaa. Hapa mbele kuna viatu za wanaume ambazo zimepangwa. Kwa umbali kidogo kuna mikoba. Kuna mama ambaye amevalia sweta ya manjano na rinda ya kijani.

Hii ni soko ya vyakula. Kuna aina mbalimbali ya vyakula humu ndani. Kuna nyanya, vitunguu na ndizi, pia kuna viazi ambazo ziko kwenye ndoo. Pia kuna mboga. Humu ndani kuna mwangaza wa kutosha na taa zinaonekana zikiwaka.

Hii ni soko ya maua. Maua hayo yamewekwa kwenye ndoo na karai. Juu ya maua hizo kuna karatasi ambayo imeandikwa jinsi mtu anavyolipa kwa kutumia M-pesa. Muuzaji wa maua ameketi kando ya maua hizo na ameshikilia maua nyingine mkononi. Kwa umbali kuna magari.

Hili ni soko. Sokoni humu kuna aina mbalimbali za bidhaa ambazo zinauzwa. Kuna mtu mmoja ambaye amesimama kando ya mavazi. Kwa umbali, kuna mtu ambaye anaonekana akiwa ameketi kwenye kibanda chake.

Hii ni soko ya kuuza vyakula. Humu ndani kuna aina mbalimbali ya vyakula. Hapa mbele kuna nyanya na kando ya nyanya kuna viazi vitamu. Kuna wahudumu na kuna wateja ambao wananunua bidhaa hizo.

Hili ni duka la kuuza nyama. Kuna wahudumu ambao wamevalia aproni nyeupe wanakatakata nyama. Kuta za duka hili zimepakwa rangi nyeupe na kuna nyama ambazo zimetundikwa kwenye paa.

Hili ni soko. Hapa mbele kuna viatu za kina dada ambazo zinauzwa. Kuna mtu ambaye amesimama kando ya kibanda hicho. Viatu hivyo vimeanikwa na kuna watu ambao wameketi kwa umbali. Mmoja amevalia shati nyeupe.

Hili ni soko kuna aina mbali mbali ya vyakula inayouzwa kwenye soko hili kuna ndizi nyanya na vitunguu kuna watu ambao wanatembea tembea huku wakinunua wengine wakiuza kwa umbali kuna majengo marefu.

Hili ni soko. Hapa mbele kuna aina mbalimbali za nafaka ambazo zinauzwa. Kila moja imewekwa kwenye mkebe. Kuna pilau masala, cardamom , kenya tea na vinginevyo. Kwa umbali kuna bidhaa zingine ambazo zinauzwa. Kuna bidhaa ambazo zimewekwa kwenye gunia zinaonekana.

Hili ni soko la kuuza vyakula. Hapa mbele, kuna matunda ambayo ina rangi ya kijani ambazo zimepangwa. Pia kuna ndizi na viazi. Kuna wahudumu ambao wanauza bidhaa zao na kuna wanunuzi ambao wananunua bidhaa hizo.

Hili ni soko. Hapa mbele, kuna aina mbalimbali ya vyakula ambavyo vinauzwa. Kuna viazi ambavyo viko kwenye ndoo. Pia kuna viazi vitamu. Kuna bidhaa ambazo ziko kwenye gunia ambayo inatumika kuweka bidhaa.

Hii ni soko, kuna aina mbalimbali za bidhaa ambazo zinauzwa humu, kuna vyakula na nguo, pia kuna gunia ambazo zinatumika katika kubeba mzigo. Aina ya vyakula ambavyo viko humu ni kama vile vitunguu.

Hili ni soko. Kuna aina mbalimbali za samaki ambazo zimewekwa juu ya meza, samaki hao wamekaangwa. Katikati ya meza hiyo, kuna sahani moja ya mabati. Kuna mkoba ambao unaonekana kwa umbali kidogo na ina rangi ya bluu.

Hili ni soko. Soko hii ni ya kuuza vyakula. Hapa mbele kuna vitunguu, nyanya na viazi. Vifaa hivyo vimewekelewa kwenye kibanda. Kibanda hicho kimewekelewa gunia chini ili kuzuia bidhaa kuanguka.

Hili ni soko. Sokoni humu kuna aina mbalimbali za bidhaa za kitamaduni ambazo zinauzwa. Kuna viatu na mavazi. Kuna wahudumu ambao wamevalia aproni wako kwenye soko hili. Pia, kuna watu ambao wananunua bidhaa.

Huku mbele kuna vitunguu ambavyo vimewekwa kwenye magunia. Kuna mama mmoja ambaye amevalia kofia amesimama kando ya hizo gunia. Kuna lori ambalo limeegeshwa na ndani yake kuna vitunguu ambayo vimewekwa kwenye magunia. Kuna mtu mmoja ambaye amesimama.

Hili ni soko. Kuna aina mbalimbali ya bidhaa ambazo zinauzwa humu. Kuna kiti moja ya plastiki ambayo iko katikati ya soko hili. Kwa umbali kidogo, kuna mwangaza unaotokana na taa.

Hili ni soko. Kuna aina mbalimbali ya bidhaa ambazo zinauzwa sokoni humu. Kuna wauzaji ambao wamevalia sare, wanauza na kuna wanunuzi ambao wanaangalia bidhaa hizo.

Hili ni soko. Kuna aina mbalimbali za bidhaa ambazo zinauzwa sokoni humu. Vibanda vimezuiliwa kwa kutumia mwavuli. Kwa umbali kuna majengo marefu ambayo yanaonekana. Katikati kuna njia ambayo imepita kwenye soko.

Hii ni soko ya chakula hapa chini kuna mama mmoja ambaye ameketi chini huku akichagua machungwa, kuna aina mbalimbali za vyakula humu ndani kuna matunda na mboga, kuna watu ambao wanaonekana wakinunua na wengine wanauza.

Hili ni jengo la kisasa. Limepakwa rangi nyeupe na lina ghorofa moja. Pia ina madirisha mengi. Humu mbele imerembeshwa na kuna maua ambayo yamepandwa. Hali ya anga inaonekana kuwa tulivu.

Hapa mbele kuna nyumba moja ya ghorofa ambayo imepakwa rangi. Sehemu ya chini imepakwa rangi nyeusi, katikati ni ya kijivu na juu imepakwa rangi nyeupe. Lina madirisha mengi. Nyuma yake kuna nyumba ingine ya ghorofa.

Hapa mbele kuna ubao wa matangazo ambao umeandikwa city rise residency Westlands . Nyuma ya kibao hicho kuna jumba moja la ghorofa ambalo limepakwa rangi. Sehemu ya chini imepakwa rangi nyeupe na ule wa juu umepakwa rangi ya hudhurungi.

Jengo hili la ghorofa limezuiliwa kwa kutumia ua ambao umetegenezwa kwa kutumia mabati. Mbele ya ua hilo kuna nyasi ambazo zimekauka. Kando kidogo kuna miti ambazo zimemea. Hali ya anga ni tulivu.

Hili ni jengo la ghorofa. Limepakwa rangi nyeupe. Ina madirisha mengi sana na ina maghorofa mengi. Hali ya anga ni tulivu na hakuna mawingu. Kando ya chumba hicho kuna miti ambazo zinaonekana.

Kuna jengo moja ya ghorofa, ambayo imepakwa rangi ya kijivu, mahali pengine pamepakwa rangi nyeupe. Jengo hili lina maghorofa, mengi, pia ina madirisha mengi. Kando yake, kuna jengo lingine ambalo limepakwa rangi ya manjano, majengo haya yamezuiliwa kwa kutumia ua la mawe.

Hili ni jengo la gorofa, jengo hili lina madirisha mengi. Imepakwa rangi. Hali ya anga ni tulivu na hakuna mawingu. Inaonekana kuwa ni jioni ama bado ni asubuhi sana. Kuna mwanga ambao unaonekana kando ya jengo hilo.

Kwa umbali, kuna chumba kimoja ambacho kimejengwa kwa kutumia mawe. Paa lake liko chini, mbele yake kuna maua ambayo yamepandwa, na nyuma yake kuna miti ambazo zinaonekana

Hapa mbele kunaonekana kukiwa na giza. Kwa umbali, kuna majengo mengi ya ghorofa, ambayo yamepakwa rangi nyeupe, yanaonekana. Katikati, kuna miti ambazo zimemea. Inaonekana kuwa, bado ni asubuhi ama huenda ni jioni.

Hapa mbele, kuna vyumba ambavyo vimejengwa kwa kutumia mawe. Vyumba vyenyewe si vya ghorofa na paa zao zimejengwa kwa kutumia mabati. Mbele ya vyumba hivi kuna changarawe ambavyo imemwagwa chini. Hali ya anga ni tulivu na kuna mawingu machache.

Hapa mbele kuna barabara. Kando ya barabara hiyo, kuna ua ambao umejengwa kwa kutumia mawe. Ua huo unazingira vyombo ambavyo vimejengwa humo ndani. Kuna tangi mbili za maji ambazo zinaonekana.

Mlango huu umepakwa rangi, imezuiliwa kwa kutumia waya wa stima. Nyuma ya lango hilo, kuna jengo moja ambayo imejengwa kwa kutumia mawe. Jengo hilo limepakwa rangi nyeupe.

Hili ni jengo ambayo inamilikiwa na kampuni ya Baste Enterprises Limited. Wameweka nambari yao ya simu na anwani yao ya baraua pepe. Kibandiko kimewekwa kwenye ukuta ambao umejengwa kwa kutumia matofali. Kando ya jengo hilo, kuna maua ambayo imepandwa.

Jengo hili limepakwa rangi. Ni la ghorofa na lina madirisha mengi. Limezuiliwa kwa kutumia ua ambao limejengwa kwa kutumia mawe. Mbele yake kuna nyasi ndefu ambazo zimekauka. Hali ya anga ni tulivu na hakuna mawingu.

Hili ni jengo la gorofa. Jengo lenyewe lina madirisha mengi. Kuna sehemu ambayo imetengenezwa kwa kutumia mabati ambayo ina rangi ya hudhurungi. Hali ya anga ni tulivu hakuna mawingu angani.

Mahali hapa panajulikana kama the priory. Hii ni kwa sababu imeandikwa kwenye ukuta ambao imejengwa kwa kutumia mawe. Nyuma yake kuna kibao cha matangazo, ambacho kimeandikwa, knight frank to let the priory place. Kwa umbali kidogo kuna jengo la ghorofa.

Vyumba hivi vimejengwa kwa kutumia matofali. Vina madirisha mengi makubwa. Mbele ya vyumba hivi kuna uwanja mdogo ambao una nyasi ambazo zimekatwa vizuri. Kuna miti ambazo zinaonekana kwa umbali. Hali ya anga ni tulivu na kuna mawingu machache meupe.

Gorofa hili imepakwa rangi ya bluu na nyeupe, kuna mlango mingi ambazo zimefungwa. Sehemu ya jini kuna duka moja ambachoiko wazi. Kandoya duka hilo kuna biskeli amabazo zimepangwa

Hapa mbele kuna uwanja ambao una nyasi ambazo ni za kijani. Katikati kuna mti ambao umemea, nyuma ya mti huo kuna jumba moja ambayo unaonekana ukiwa mzee, umepakwa rangi nyeupe na paa lake limejengwa kwa kutumia matofali.

Kwa umbali, kuna jengo moja refu ambao unaonekana. Imepakwa rangi ya waridi na kijivu. Nje ya jengo hilo, kuna gari moja nyeupe ambalo limeegeshwa. Humu mbele, hakuna kitu ambacho kimejengwa.

Hapa mbele, kuna ubao wa matangazo umeandikwa hayat hieghts . Unaonekana kuwa bado unaendelea kujengwa kwa sababu umeandikwa construction on going . Kuna nambari pia za simu ambazo zimeandikwa kwenye ubao huo ikiwa mtu anahitaji kuwasiliana na mhudumu. Nyuma ya ubao hilo, kuna jengo.

Jengo hili la ghorofa ni ndefu sana. Lina madirisha mengi na pia lina maghorofa mengi zaidi ya nane. Hali ya anga ni tulivu na kuna mawingu machache meupe. Mbele yake kuna miti ambayo yamepandwa.

Jengo hili ni la ghorofa. Limepakwa rangi ya kijani. Limejengwa kwa kutumia mawe. Jengo hili lina madirisha mengi. Limeandikwa Bonasta. Hali ya anga ni tulivu na akuna mawingu.

Hili ni duka kubwa. Kwenye sehemu ya juu kuna mahali amabpo pameandikwa spices, oils, fats . Kuna wahudumu ambao wanasaidia wateja ambao wananunua bidhaa humu ndani. Huko mbele kuna mahali imeandikwa counter 4 na mahali pengine imeandikwa counter 5 .

Hili ni duka kubwa ya Carrefour, kwenye mlango umeandikwa welcome to Carrefour. Juu yake, kuna mahali ambapo pameandikwa welcome low price . Ndani kuna aina mbalimbali za bidhaa na kunaonekana kukiwa na mwangaza wa kutosha.

Hili ni duka. Sakafu yake imejengwa kwa kutumia vigae nyeupe. Kuna aina mbali mbali za bidhaa amabzo zimewekwa kwenye rafu. Kwenye rafu ya juu kabisa, kuna mikoba ambazo zimepangwa. Mikoba hizo zina rangi tofauti tofauti .

Huu ni duka kubwa. Sehemu ambayo inaonekana ni mahali ambapo sabuni zinauzwa. Kuna sabuni za geisha ambazo zimepangwa kwenye rafu. Kuna mnunuzi mmoja ambaye anasukuma troli huku akinunua bidhaa. Kwa umbali kuna mhudumu ambaye amevalia koti yenye rangi ya manjano.

Hili ni duka kubwa, sakafu yake imejengwa kwa kutumia vigae nyeupe, kuna rafu ambayo inabidhaa za aina mbali mbali. Kuna wanunuzi ambao wananunua bidhaa humu ndani, kuna mwangaza wa kutosha.

Hii ni sehemu katika duka kubwa. Sakafu yake imejengwa kwa kutumia vigae. Sehemu hii ni ya kuuza bidhaa ambazo zinasaidia kuleta hewa safi. Bidhaa zingine zinatumika katika kuosha choo. Paa lake limepakwa rangi nyeupe.

Hili ni duka kubwa. Sheemu amabayo inainekana ni mahali ambapo pamepangwa sharubati. Kuna aina mbalimbali za sharubati ambazo zimapangwa kwenye rafu. Sakafu ya sehemu hii imejengwa kwa kutumia vigae nyeupe.

Hili ni duka kubwa . Sakafu yake imejengwa kwa kutumia vigae nyeupe. Kuna bidhaa za aina mbalimbali ambazo zimepangwa kwenye rafu. Kuna mtu mmoja ambaye anaonekana kwa umbali akiwa ameinama kwenye rafu moja. Kuna wanunuzi ambao wananunua bidhaa.

Hili ni duka kubwa la Naivas, kando yake kuna mahali ambapo pameandikwa Summit Institute. Summit Institute inapatikana katika ghorofa la sita. Jengo hili limepakwa rangi nyeupe. Kando yake kuna mimea.

Hii ni sehemu katika duka kuu .Mahali ambapo tunaonyeshwa ni sehemu amabayo mafuta inauzwa. Kuna mnunuzi mmoja ambaye amevalia barakoa anaskuma troli ambayo imejaa bidhaa. Mnunuzi huyo amevalia barakoa.

Hii ni sehemu katika duka kubwa, sehemu ambayo inaonekana ni mahali ambapo meko zinauzwa. Sakafu ya duka hili limejengwa kwa kutumia vigae nyeupe. Kuna wanunuzi ambao wanaangalia bidhaa. Kwa umbali kuna runinga ambazo zimepangwa kwenye rafu.

Hili ni duka kubwa, sakafu yake imejengwa kwa kutumia vigae. Kuna aina mbalimbali za bidhaa ambazo zinaonekana humu ndani na kuna watu ambao wananunua bidhaa na kuna wahudumu ambao wanawasaidia. Kuna mwangaza wa kutosha humu ndani.

Hii ni sehemu katika duka kubwa. Mahali ambapo panaonekana ni sehemu ambayo inauzwa chakula cha mbwa. Sakafu imejengwa kwa kutumia vigae nyeupe. Kwa umbali, ukuta unaonekana na umejengwa kwa kutumia rangi nyeupe.

Hii ni sehemu katika duka kubwa. Mahali ambapo panaonekana hapa mbele ni mahali ambapo panauzwa vyakula vya aina mbalimbali. Kuna mchele na kuna nyama. Kwa umbali kuna bidhaa ambazo zinaonekana.

Hili ni duka kubwa limejengwa kwa kutumia vigae ambavyo vina rangi tofauti tofauti kwenye sakafu. Kuna aina mbalimbali ya vyakula ambavyo vimepangwa kwenye rafu. Kuna taa pia ambazo zimewaka. Kwa umbali, kuna watu ambao wananunua bidhaa.

Hili ni duka kubwa, sehemu ambayo inaonekana ni mahali amvapo vinywaji vinauzwa. Kuna soda na maziwa. Kuna mhudumu mmoja ambaye amevalia sare na kitambaa kichwani anatembea katikati ya rafu hizo. Sakafu imejengwa kwa kutumia vigae ambavyo vimerembeshwa.

Hili ni duka kubwa. Hapa mbele linaonyesha mikate ya aina mbalimbali ambayo yanauzwa. Kuna wanunuzi wawili ambao wamesimama mbele ya rafu ambazo zimewekwa mikate hizo. Sakafu imejengwa kwa kutumia vigae nyeupe.

Hili ni duka kubwa. Sakafu yake imejengwa kwa kutumia vigae vyenye rangi ya hudhurungi. Kuna unga wa kufua nguo ambao unauzwa kwa bei ya mia mbili hamsini. Humu ndani kuna mwangaza wa kutosha na vitu vimepangwa kwenye rafu.

Hii ni sehemu katika duka kuu, mahali ambapo panaonekana ni sehemu ambayo imewekwa vinywaji kuna watu ambao wnanunu kwenye sakafu kuna vinywaji ambavyo viko kwenye chupa bado havijawekwa kwenye rafu.

Hii ni sehemu katika duka kubwa. Kuna bidhaa ambazo zimepangwa kwenye rafu. Sehemu ya mbele kabisa, kuna vifaa ambazo zinatumika na wanadada wakati wa hedhi. Kuna toroli ambayo inaonekana huku mbele. Sakafu imejengwa kwa kutumia vigae nyeupe.

Hili ni duka kubwa. Hapa mbele kuna aina mbali mbali ya matunda ambayo yanauzwa. Kuna ndizi n a matunda mengineyo. Nyuma yao kuna mgomba wa ndizi. Kuna wahudumu ambao wanawasaidia wateja na kuna wateja ambao wananunua bidhaa.

Hili ni duka kubwa. Kuna aina mbalimbali ya bidhaa ambazo zimepangwa kwenye rafu. Hapa mbele bidhaa ambazo zinaonekana, ni zile ambazo zinatumika katika kufanya usafi. Sakafu imejengwa kwa kutumia vigae nyeupe. Kuna sehemu katika sakafu ambayo imebomoka. Humu ndani kuna mwangaza wa kutosha.

Hii ni duka kubwa ya Naivas. Imeandikwa karibu Naivas kwenye mlango. Langoni kuna walinzi wawili ambao wamesimama, hawaonekani vizuri kwa sababu akuna mwangaza wa kutosha. Ndani kuna sehemu ambapo pameandikwa Fruits & Vegetables .

Hili ni duka kubwa. Kuna aina mbali mbali za bidhaa ambazo zimepangwa kwenye rafu. Kuna mtu ambaye amesimama. Amevalia shati nyeupe na suruali ya rangi nyeusi. Humu ndani kuna mwangaza wa kutosha.

Hii ni duka kubwa. Kuna aina mbalimbali ya bidhaa ambazo zimepangwa kwenye rafu. Sakafu imejengwa kwa kutumia vigae. Humo ndani kuna mwangaza wa kutosha. Kuna vinywaji ambavyo vimepangwa kwenye rafu.